Mama mzazi amepeleka mtoto wake zahanatini na daktari anamdunga mtoto huyu chanjo ya kuzuia homa ya surua ambayo huchangia vifo vingi vya watoto walio chini ya miaka tano.

Wamama hawa wanatoka katika jamii la kiturkana ambao waishi Kenya, na wanaonekana kubeba maji, mitungi ya maji kichwani, wanaonekana kuwa na uchovu mwingi. Tukrana unajulikana na kukumbwa na ukame mwingi ambayo inabidi wamama wameenda kutafuta maji kwa misafa mirefu na wanaporudi nyumbani wanakuanga wamechoka, na ndio maana wamekunja masura zao.

Dawa hizi zinatumika kwa mambo mengi kwa mfano inatumika kusaidia mwili kupata nguvu ili iweza kupambana na hali ya magonjwa yoyote kwa mwili na sanasana hutumika na watu ambao kinga yao iko chini kama wale watu wakona ukimwi au kifua kikuu.

Mkulima huyu amevalia magwanda ili aweze kunyunyizia dawa kwenye shamba lake. Dawa hili linasaidia mimea kumea vizuri kwa sababu itaweza kustahimili jua kali au baridi kali.

Hili ni chumba la kuhifadhi madawa na limetengenezwa kwa mbao, ambayo haiwezi ruhusu maji yoyote yaingie ili iharibu dawa. Madaktari hawa wanazungumzia, jinsi ambavyo hizo dawa zimewekwa, na wote wamevalia maski ili kuzuia kupata magonjwa yoyote.

Hapa ni mahala pa kutupa takataka na kando yake kuna manyumba ambazo zinaweza kuwa zinatumika kukodeshwa, na pia ina uwezekano kuwa watu ambao wanaishi kwa zile manyumba wanatupa haya matakataka, na kwa hivyo, kuna watu watano ambao wamejitokeza ili wakusanye hizi takataka na waweze kuzichoma, ili waweze kuhifadhi mazingira.

Watoto hawa wawili ni wa kike na wanaonekana kusaidiana kwa kunawa mikono na mahala hapa ni hospitalini na kila mmoja anapoenda anatakikana kuwa ananawa mikono ili asiweze kupatwa na magonjwa ambayo hutokana na mikono chafu.

Mahala hapa pamefurika na wanakijiji wanasaidiwa huu mto ambayo imefurika mno, wamevalia kila aina ya nguo, kuna wale ambao wamevalia mashati ya rangi nyekundu na hao ndio ambao husaidia watu wakati wa janga lolote.

Daktari huyu nii daktari wa kufanya zoezi, kwa watu ambao labda wako na shida na miguu au mikono au lada walikiwa wamepata ajali na miguu yao inafaa kufanyiwa zoezi ili waeze kutembea tena.

Mahala hapa ni hospitaini madaktari wapo pamoja na wale wanao ugua wote wamevalia maski ugonjwa wa korona iliyokuwa imesambaa nchini na kila moja anapata janjo yake.

Chuma hili ni cha watoto ambao walizaliwa kabla kufika kilo au wako na maradhi ambayo yanahitaji kuangaliliwa na madaktari kila wakati, daktari huyu anaonekana kushughulikia mtoto huyu mchanga mno.

Daktari huyu wa kike aonekana kudunga mama huyu dawa. Daktari huyu pia amevalia sare zake na anaonekana akiwa amevalia meski pamoja na mgonjwa wake.

Mkulima huyu aonekana kunynyuzia dawa mimea zake, mimea hizi zinaweza kunyunyuziwa dawa ili iweze kudhibiti jua kali au mvua nyingi, na pia ni za manjano.